Kuna aina mbalimbali za magari. Kuna lori, kuna gari ya moshi kisha kuna baiskeli. Magari haya yote ni ya kutumika kwa kubeba mzigo wa kiwango tofauti. Pia, kwenye picha hili tumeweza kuambiwa njia mbalimbali ambazo hizi zote zinatumika kufuata kwa mfano gari ya moshi hutumia reli bali zingine hutumia barabara ya kawaida.